Mtu huyu ameshika noti mpya ya Kenya na mikono yake mbili. Noti hii ni ya kiasi ya elfu moja. Pia mezani kuna noti lingine la hamsini.

Hapa ni katika chumba cha maonyesho ya magari. Katika chumba hili kuna magari tofauti tofauti yenye muundo na rangi zisizofanana. Magari haya ni ya kifahari na yenye thamani mingi.

Hapa ni nje la duka ambalo milango yake yamepakwa rangi ya kijani kibichi na kuandikwa jina M-Pesa. Duka hili hutumiwa kuweka na kutoa pesa kwenye simu.

Hiki ni chumba cha maonyesho ya gari ambapo gari hili la njano limeundwa na muundo wa ustaarabu, limewekwa hapa kwa minajili ya kuuzia wateja mashuhuri na mbalimbali.

Nje ya duka hii kuna pikipiki iliyosimamishwa. Pia milango ya duka hii yamepakwa rangi kijani kibichi na kuandikwa jina mpesa. Duka hii hutumika kuweka na kutuma pesa katika simu.

Trela hii iliyovutwa na lori nyekundu imebeba magari tofauti tofauti, zenye muundo na rangi zisizofanana. Trela hii inasafirisha gari hizi kutoka kwa chumba cha maonyeshi ya gari.

Katika uwanja huu, kuna magari kadha wa kadha zilizokuwa za muundo na rangi tofauti pia kwa uwanja huu kuna mamiti marefu marefu zisizofanana kwa urefu na kuna watu wanaotembea tembea katikati mwa magari.

Mtu huyu wa jinsia ya kike, amevalia nguo ya njano na ana meno nyeupe sana. Aonekana amefurahia kwa sababu bima ya Britam imemsaidia.

Hapa ni chumba cha maonyesho ya magari, ambapo ina magari tofauti tofauti, zenye muundo na rangi zisizofanana. Gari hizi zimewekwa hapa kwa minajili ya kuuzia wateja mbalimbali.

Hapa ni nje ya duka. Milango ya duka hii yamepakwa rangi ya kijani kibichi. Pia mlango hii imeandikwa jina M-Pesa. Nje ya duka kuna mbaba aliyekaa chini na kuna muislamu anayepita.

Hapa ni nje pa chumba cha maonyesho ya magari, ambapo gari hili kubwa aina la lori limeleta gari mpya yenye muundo tofauti tofauti na rangi zisizofanana.

Hapa ni nje la duka ambalo milango yake yamepakwa rangi ya kijani kibichi na kuandikwa jina M-Pesa . Duka hili linatumika kutuma na kuweka pesa.

Hapa ni ndani ya chumba cha maonyesho ya magari. Ndani ya chumba hii kuna gari kadha wa kadha zenye muundo tofauti na rangi zisizofanana. Gari hizi zimewekwa hapa kwa minajili ya kuuza.

Juu ya meza kuna noti kadha wa kadha. Noti hizi ni mpya. Kuna noti ya elfu moja ambayo ni ya rangi ya kahawa. Kuna noti ya mia tano ambayo ni rangi ya kijani kibichi na noti ya mia mbili ambayo ni rangi ya samawati.

Hii ni noti ya elfu moja. Noti hii ilitumika enzi za kitambo kabla ya kubadilishwa. Mbele ya noti hii kuna picha ya rais wa kwanza wa taifa letu la Kenya na pande ya nyuma kuna ndovu kadha wa kadha.

Mtu huyu wa jinsia ya kiume ni mkadarasi. Mtu huyu amevalia kofia ya samawati na amevalia shati nyeupe. Pia mtu huyu amevalia saa mkononi na amefunga tai shingoni.

Hapa ni soko la kuuza viatu za wasichana. Katika soko hii kuna muuzaji wa jinsia ya kiume aliyeinama. Pia viatu hizi huundwa sana sana na watu wa mila ya kimaasai.

Hapa ni sokoni. Sokoni humu kuna wauzaji na wanunuzi. Wauzaji wametandika bidhaa zao chini kwa minajili ya wanunuzi kuyaona na kuweza kujichagulia bidhaa wanazozihitaji.

Hapa ni duka la kuuza michongo. Pana michongo ya binadamu na wanyama. Kwa michongo ya wanyama, kuna wanyama tofauti tofauti kama twiga na chui. Pia duka hili lina mapambo ya wanawake.

Katika soko hii, kuna matunda ya aina tofauti tofauti. Kuna matunda kama vile maembe, ndizi iliyoiva, ndizi zisizoiva. Pia kuna wauzaji na wanunuzi wanaoendelea na shughuli ya kuuza na kununua.

Hapa ni maegesho ya magari tofauti tofauti kama vile, Lori na Matatu. Pia gari hizi ni za rangi tofauti tofauti na miundo zisizofanana.

Kuna watu wawili, mmoja anayepatiana funguo la gari, huku mwingine amenyoosha mkono wake kupokea funguo hilo. Pia juu ya meza kuna kalamu na gari ndogo na karatasi.

Katika uwanja huu mkubwa kuna magari kadha wa kadha zenye muundo na rangi tofauti pia kuna watu waliosimama katikati ya magari hizi na kuna miti mirefu mirefu huko nyuma.

Hapa ni maonyesho ya magari, ambapo maonyesho haya yana magari sawia, lakini rangi tofauti tofauti. Magari haya yamewekwa hapa kwa minajili ya kuuzia wateja.

Magari ya aina tofauti tofauti na rangi zisizofanana zimeegezwa katika uwanja huu mkubwa pia kuna watu waliosimama na nyuma ya magari haya pana miti marefu.

Katika uwanja huu magari kadha wa kadha zimeegeshwa. Magari haya ni ya aina tofauti tofauti kama vile matatu. Pia gari hizi ni za rangi tofauti.

Hii ni bunda la noti, noti hizi zilitumika enzi za kitambo. Noti hii ni ya thamani ya elfu moja, noti hii ina picha ya rais wa kwanza wa taifa letu la Kenya.

Mwanamke huyu amevalia nguo ya nyeupe lililoandikwa Daima kwa rangi ya samawati. Anapanga chupa za mtindi katika duka kuu. Kando yake kuna mnunuzi anayeangalia mtindi gani ya kununua.

Hapa ni katika soko. Katika soko hii kuna vitu kadhaa wa kadhaa kama vile machungwa. Kuna wauzaji waliokaa chini na wanunuzi walioinama kuchagua matunda na pia kuna wapita njia wanaotembea.

Hapa ni katika soko ya kuuza kabichi. Kabichi hizi ni mingi sana. Pia katika soko hii kuna wauzaji na wanunuzi. Kando ya soko hii kuna maji machafu yaliyopita.

Katika uwanja huu kuna magari kadha wa kadhaa zenye muundo tofauti tofauti na rangi zisizofanana. Gari hizi zimesimamishwa kwa mpangilio sambamba. Nyuma ya gari hizi kuna miti mirefu mirefu.

Familia moja iliyo na baba mama na mtoto wao wa kike, wamo katika ofisi ya daktari aliyevalia nguo nyeupe awaelezee kuhusu bima ya Anziano Insurance Agency.

Kundi ya watu wa jinsia ya kike na kiume, wamesimama nje ya duka ya maziwa ya Destiny dairies .Watu hawa ni wanunuzi wa maziwa. Nje ya duka hii kuna mitungi ya chuma ya kubebea maziwa.

Hii ni kibanda katika soko hii kubwa. Katika kibanda hii wanauza vitu kadhaa wa kadhaa kama vile karoti na viazi. Viazi hivi zimepangwa katika ndoo kadhaa wa kadhaa kulingana na ukubwa.

Mtu huyu ameshika bunda la noti na mikono yake yote mawili. Bunda hii anataka kuifunga kwa kutumia mpira alioshika na mkono wake. Bunda hizi ni za noti za elfu mia moja za juzi.

Hapa ni katika soko. Katika soko hii kuna bidhaa tofauti tofauti kama vile vitunguu na viazi. Pia kuna muuzaji wa jinsia ya kike aliyekaa hapa chini. Pande ile ingine ana wanunuzi wanaonunua bidhaa kwa muuzaji yule mwingine.

Gari tofauti tofauti na rangi zisizofanana zimeegezwa katika uwanja fulani ambapo pia kuna watu waliosimama na wengine wamekaa chini. Nyuma yao kuna miti mirefu.

Watu kadha wa kadha wamening'inia magari tofauti tofauti. Pia kuna watu wengine waliokaa chini na wengine wamesimama huku wakitabasamu mahali tofauti tofauti.

Tumo katika mandhari ya sokoni ambapo tunaona wauzaji wametandika matunda mbalimbali kwa minajili ya wanunuzi kununua matunda hayo tofauti tofauti.